Hii ni dawa ya jubilee dawa hii husaidia wakinamama wajawazito wanapoenda kujifungua pia inasaidia wagonjwa wanapoenda hospitali kutibiwa na wale wanapaswa pia hospitalini.

Hapa ni soko la nguo, kuna wauzaji na kuna wanunuzi. Wauzaji wanauza nguo kulingana na bei tofauti tofauti, kisha mnunuzi anaenda kwenye amependa bei yake.

Hili ni duka la nafaka na matunda. Katika duka hili kuna nyanya, ndizi , matoke, kitunguu, ndimu, tangawizi na zinginezo. Chakula hiki husaidia kuongeza ladha kwsnye chakula.

Hili ni soko la vyakula Kuna aina ya tania, nyanya , pilipili, vitunguu aina kadhaa pia Kuna limao, soko hii hukuwa Kwa mama mboga inasadia watu kupika chakula kitamu.

Mteja ameekesha baskeli lake hapo kando ya duka , duka hili ni duka ya mpesa pia Iko na bidhaa kadhaa ambazo mteja wakuja kununua kando kuna bikibiki na mama amepepa mizigo yake ameshaa saidiwa katika duka hili.

Hili ni soko la matunda. Katika soko hili kuna wauzaji wengi sana ambao wanauza matunda kama nanasi, ndizi, malenge, maembe, parachichi na matunda mengine.

Hiki ni soko la magari, katika soko hili kuna aina ya magari , kuna magari ya kala kala nyeusi na kala nyeupe pia Kuna rangi zingine zinzlingana na mteja anataka gari ya aina gani.

Hili ni duka la Mpesa, katika duka la Mpesa, wateja hutoa pesa, na kuweka pesa kwenye simu, duka hili imerahisisha kazi kwa sababu, watu wanapata pesa kwa urahisi sana.

Hapa ni soko, soko hili kuna aina mingi ya vyakula; kuna maembe, kuna viazi kuna vitunguu. Pia wateja wengi wamekuja, kuna wale ambao wanajizuia jua, kuna wale pia wanaka kwenye jua. Soko hili hukua na vitu vya aina mbali mbali, kwa hivyo wateja hukuja kwa wingi ili kupata vitu kwa haraka.

Hapa kuna watu wameegesha magari yao. Magari haya ni matano pia wameegesha magari haya kwenye nyasi. Pia kuna miti mirefu ambayo inavuta hewa mzuri.

Hili ni duka la viatu, kuna viatu mingi vimepangwa kwenye laini, pia kuna duka ya nguo, ambayo mnunuzi anaingia ananunua, kulingana na kile amekujia kwenye duka hili.

Hii ni soko ya matunda katika soko hii kuna matunda aina ya mapera , ndimu, nyanya, Viazi, karoti na mingineo, soko hili uzaa sana sana na akina mama.

Hapa ni duka la maziwa katika duka hili kuna mashine ambayo inaitwa ATM imeweka maziwa kwenye mtungi mmoja kisha wanapimia mkulima ama mnunuzi maziwa kulingana na pesa ambazo ako nazo.

Hili ni soko la samaki .Soko hili linajulikana sana kwa samaki ambazo zimetoka kwenye Ziwa vitole. Apa mteja wa kuja huchagua samaki lake anapikiwa na mboga na ugali .Kisha anaandaliwa kwenye meza.

Hili ni duka la mayai. Katika duka hili kuna kreti za mayai mingi sana. Wakulima huleta mavuno ya mayai hapa na wanasanya kwa wingi kisha wanunuzi wananunua kupeleka kwa maduka zao. Hapa pia kuna vibanda zingine za kuuza mayai.

Kuna pesa mingi zimepangwa ni kama mtu amtetoka biashara ,sasa kwa hivo amepanga pesa kulingana na mahitaji yake. Kuna pesa ambazo zimepangwa 1,000, 500 na 200. Huyu mtu atatumia hii pesa kulingana na mahitaji yake.

Hili ni duka la bidhaa. Duka hili iko na Mpesa. Pia inauza soda, maji switi na bidhaa zingine. Duka kama hii husaidia wateja kupata huduma kwa ukaribu.